Duka hili limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Chupa ya maji imewekwa nje. Kuna mkate, sabuni na hata soda.

Gari hili limesimamishwa uwanjani huu. Maua, mti mwenye matawi mengi na nyasi yamemea huku ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna nyanya, maembe, kitunguu, ndizi zilizofungwa na kamba, wanunuzi na wafanyabiashara wako humu ndani pia.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi, ni za aina tofauti. Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa hizi.

Gari hii nyeupe iko mbele ya jumba hili. Yanaweza kuwa la kuuzwa na haijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Dirisha pamoja na gurudumu lake ni nyeusi.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna ndizi yaliyofungwa na kamba, mahindi, karoti, nyanya, pilipili, waru . Zote zimepangwa kwa utaratibu.

Hii ni kibanda cha mamabmboga. Anauza matunda na mchuuzi. Tunaye nyanya, kitunguu, ndizi lililoiva, hoho, ndimu na tangawizi. Yote yamepangwa kwa utaratibu.

Gari hili limesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu na nyasi yamemea huko ndani na rangi lao ni kijani kibichi. Kuna jamaa mmoja ambaye ameketi nyuma ya gari hii.

Hii ni tangazo la bima la afya. Inalenga wanawake, wanaume na watoto kwa huduma nafuu za hospitali ikiwemo matibabu ya ndani na faida za watu wengine.

Duka hili limefunguliwa mbele yake kuna majamaa wawili ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua. Tunayo M-pesa na mashughuli mengi ambazo ziko hapa.

Hili ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi. Ni za aina tofauti. Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake ambao wanatembea na kununua bidhaa hizi.

Hili ni duka kubwa ambalo limefunguliwa mlango. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Wasusi wako ndani na kuna mteja anayetengenezwa nywele. Viti vimewekwa nje.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua mti mrefu lenye matawi mingi na nyasi yamemea na ni la rangi kijani kibichi.

Gari hili limesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu lenye matawi mengi na nyasi yamemea huku ndani la rangi kijani kibichi. Kuna mtu pia amesimama nyuma yake.

Hii ni soko kubwa ambayo inaweza kuwa inapatikana nchini humu. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna nyanya, kitunguu, matunda, avocado , manguo na vitu vingine. Watu wamejaa humu ndani.

Ndani ya jumba hili kuna watu wawili. Mmoja ambaye amebeba kifunguo anaonekana kumpatia yule aliyekaa mbele yake. Kuna kitabu na juu yake kuna gari na kalamu.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka la maziwa. Wanaweza kuwa ni wateja ambao wamekuja kununua. Kando yao kuna yule mwanamke ameketi na mwingine anaonekana akitembea.

Gari hili limesimamishwa katika barabara huu. Kando yake kuna maua, mti yenye matawi mengi na nyasi ambayo ni la rangi kijani kibichi.

Gari hii nyeusi limesimamishwa mbele ya jengo fulani. Yanaweza kuwa la kuuza na halijawai tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Nyasi na maua ni la rangi kijani kibichi.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna majamaa wawili ambao wanaweza kuwa wamekuja kununua. Tunayo mpesa na mashughuli mengi ambazo ziko hapa.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu na nyasi yamemea huku ndani na ni la rangi kijani kibichi. Kuna watu wameketi wengine wakiwa wamesimama.

Duka hili kubwa limefunguliwa vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa kuna mabesheni ambayo yamewekwa nje kunayo M-pesa, makaratasi, magunia na vitu zingine.

Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili, yamepangwa kwa utaratibu ndani ya ndoo. Tuna pia vitunguu, viazi vitamu, na pia kuna gunia la samawati limewekwa hapo mbele.

Gari nyeupe, nyekundu, nyeusi yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Yanaweza kuwa la kuuzwa na haijawaitumika kwa kuwa linakaa mpya sana.

Hii ni soko kubwa ambayo inaweza kuwa inapatikana nchini humu. Manyanya mengi yamepangwa kwa utaratibu, kuna magari ambayo yanaweza kuwa yamezitoa shambani ikizileta huku sokoni.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za elfu moja. Zilikuwa zinatumika hapo awali kununua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na hata kodi.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni shilingi ishirini na kumi. Zilikuwa au zinaendelea kutumika nchini Kenya kununua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na kodi.

Duka hili limefunguliwa. Mbele yake kuna jamaa mwanamume ambayo amekaa chini. Tunayo M-Pesa na mashughuli zingine zenye zinaeza kuwa zinaendelea humu ndani.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua na mti mrefu na nyasi yamemea huku ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Hili ni soko la viatu. Kuna vya aina tofauti. Watu ambao wako hapa ndani wanaeza kuwa wanunuzi au wafanyibiashara. Zote zimepangwa kwa utaratibu na ni safi.

Magari ya ina tofauti yamesimamishwa kwa jengo hili yanaeza kuwa la kuuzwa na halijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana.

Gari hii nyeupe iko ndani ya jumba hili. Yanaweza kuwa la kuuzwa na haijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana au limeletwa kuoshwa na pia inaweza kuwa inafaa kutengenezwa.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Tunayo nyekundu, nyeupe na hata pia nyeusi. Yanaweza kuwa la kuuzwa na haijawai tumika kwa kuwa zinakaa mpya sana.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi yaliyofungwa kwa kamba, mahindi, kitunguu, nyanya, waru yamepangwa kwa utaratibu. Kuna wanunuzi na mamamboga ambaye anauza.

Gari hii nyeupe imesimama kwa barabara, mti mrefu mwenye matawi mengi ni wa rangi ya kijani kibichi, inaweza kuwa ya kuuzwa na haijawahi tumika kwa kuwa inakaa mpya sana.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuzi na mboga . Kuna nyanya kitunguu, ndimu, kabeji na pilipili na pia yote yanaonekana yakiwa mazuri.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu, maua, mti mrefu na nyasi yamemea huko ndani na rangi yao ni kijani kibichi, kuna watu pia.

Duka, hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna soda, viazi, na pia M-Pesa. Kando yake, kuna duka ingine lenye limefunguliwa pia.

Bima ya afya ya jubilee. Inatoa ubora ya matibabu kwa mahitaji ya kulazwa hospitalini kuanzia elfu sita mia mbili kwa mwaka. Inajumuisha huduma za uzazi na malipo za mwisho.

Ndani ya jumba hili, kuna viatu vya aina tofauti ambavyo vinauzwa, nyekundu, nyeusi, kijani kibichi na hata samawati. Ni za watu wakubwa, wanaume, kwa wanawake, na hata watoto pia.

Hii ni ndizi lililokomaa, ni la kuivisha kabla ya kulwa, linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo inapandwa na mkulima, kisha yakishakomaa yanaletwa sokoni.

Gari hili nyeusi limesimama mbele ya jumba fulani. Maua, mti mrefu na nyasi yamemea huku ndani na ni la rangi kijani kibichi.

Ndani ya jumba hili, kuna magari ya aina tofauti. Yanaweza kuwa la kuuzwa na halijawahi tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Ni nyeupe, nyekundu na pia kuna nyeusi.

Hii ni duka la maziwa. Imefunguliwa na uko ndani kuna watu watatu. Wawili wameketi mmoja ambaye anaeza kuwa mwenye biashara hili anaonekana ameinama akifanya kitu. Nje kuna jiko, sufuria, vibuyu na besheni.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu na lenye rangi kijani kibichi yamemea. Kuna watu pia ambao wamesimama na huko mbele.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Barabara hii lina mchoro lenye rangi nyeupe. Kuna mtu pia ambaye anaonekana na huko mbali.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu. Maua, mti mrefu na nyasi yamemea huku ndani na rangi lao ni kijani kibichi.

Fedha za Kenya zimebebwa mikononi . Zilikuwa zinatumika hapo awali. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini . Zinatumika kufanya shughuli kadhaa na inaonekana kuna mtu anajaribu kupatiwa.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa ndani ya jengo hili. Yanaeza kuwa la kuuziwa na halijawai tumika kwa kuwa linakaa mpya sana.

Magari haya yenye aina tofauti limesimamishwa ndani ya uwanja humu. Kuna mwanadada ambaye amesimama kando ya lile nyeusi. Mti mrefu lenye matawi mingi imemea. Tunayo pia nyasi yenye rangi kijani kibichi.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi ni za aina tofauti. Watu wengi, wanaume kwa wanawake wanaweza kuwa wanafanya biashara hili.

Duka hili kubwa la maziwa limefunguliwa, vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa. Kuna lile au michoro ambayo yanaonekana hapa mbele. Pia kuna jamaa anaezakua ni muuzaji ako uko ndani.

Hii ni soko kubwa ya kuuza manguo. Ziko mingi ni za aina tofauti. Kuna watu wengi, wanaume kwa wanawake, ambao wanatembea na kununua bidhaa humu ndani.

Hii ni soko au duka ya matunda, mchuuzi na mboga. Kuna nyanya, kitunguu, dania, hoho, pilipili, machungwa na kadhalika. Yote yamepangwa kwa utaratibu na ni safi.

Bima ya afya ya Jubilee, inatoa ubora ya matibabu kwa mahitaji ya kulazwa hospitalini kuanzia shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka. Inajumuisha huduma za uzazi, na malipo za mwisho.

Duka moja kubwa la M-pesa limefunguliwa, mbele yake kuna jamaa ambaye anaweza kuwa amekuja kununua, kuna pia vyakula vya matunda na pia uchuuzi ambayo inauzwa, na kando yake kuna duka ingine imefunguliwa.

Magari la aina tofauti liko ndani ya jumba hili. Yanaweza kuwa la kuuza na hazijawai tumika kwa kuwa zinaonekana kuwa mpya. Tunayo nyeupe, nyekundu na hata nyeusi.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa uwanjani humu yanaeza kuwa la kuuzwa na haijawai tumika kwa kuwa ni mpya. Tuna nyeupe, nyeusi samawati na hata nyekundu.

Hii ni bima ya nyumbani. Inaonyesha nyumba maridadi, orodha ya vitu vya electroniki, majanga ya asili, wafanyakazi wa ndani, kompyuta, simu na maelezo ya mawasiliano.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa mbele ya jengo hili refu. Yanaweza kuwa la kuuzwa na haijawai tumika kwa kuwa zote zinaonekana kuwa mpya.

Gari hii liko ndani ya jumba nyeupe na nyeusi. Yanaweza kuwa la kuuzwa na halijawai tumika kwa kuwa linakaa mpya sana. Huko nje tunayo pia magari mengine ambayo yamesimamishwa.

Duka hili limefunguliwa mbele yake kuna jamaa mmoja ambaye anaeza kuwa amekuja kununua bidhaa , tunayo M-Pesa na mashughuli mengi yanaendelea hapa .

Fedha za Kenya zimebebwa mkononi. Yamegawanywa mara mbili. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zinatumika kufanya shughuli mingi kama kulipa karo, kodi au kununua chakula.

Hili duka kubwa ambalo limefunguliwa. Kunauzwa vitu vya aina tofauti. Rangi ya samawati na kijani kibichi imepakwa. Kuna shughuli ya M-Pesa hapa.

Magari ya aina tofauti yamesimamishwa huku nje. Yanaweza kuwa ya kuuzwa na haijawahi kutumika kwa kuwa zote zinakaa mpya sana.

Duka hili kubwa limefunguliwa. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa, M-Pesa, mpira, maji, soda. Kando yake kuna duka ingine na watu wamekalia hapo mbele.

Fedha za kenya zimebebwa mkononi, zilikua zinatumika hapo awali, kwa jumla yanawezakua shilingi elfu kumi mia tano. Zilitumika kununua chakula, kulipa kodi na kadhalika.

Ndani ya jumba hili, kuna magari ya aina tofauti, nyeupe, nyekundu na hata nyeusi. Yanaweza kuwa la kuuzwa na halijawahitumika kwa kuwa linakaa mpya sana.

Huu ni tairi ya gari. Inaoshwa kwa kutumia maji ya shinikizo la juu. Maji haya yanatoka kwenye bomba la shinikizo na kuelekea kwenye tairi ambayo inaonekana kuwa na rimu ya alloy .

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za elfu moja. Kwa jumla yanaweza kuwa shilingi elfu hamsini. Zinatumika kununua chakula, kulipa karo na kodi.

Hili ni duka kubwa ambalo limefunguliwa mlango. Vitu vya aina tofauti vinauzwa hapa kuna M-Pesa na pia mtungi ya maji umewekwa nje na ndoo.

Katika duka hili la mpesa kuna watu waume kwa wake ambao wamesimama mbele. Mmoja kati yao ni mshirika wa dini la kiislamu. Watu hawa wanawasiliana na mhudumu aliyekaa ndani.

Hii ni duka la manguo. Kuna nguo ambayo imevalishwa mdoli. Zingine zimekunjwa na kupangwa vizuri kabatini. Leso pamoja na vibeti vinauzwa pia humu ndani na ni la rangi tofauti kulingana na lile ambalo unataka.

Pesa la Kenya la noti ambalo ni shilingi elfu moja, limebebwa mkononi. Linatumika na watu tofauti, ambao wanatoka eneo moja na kwingine, kufanya nazo vitu vya aina tofauti kama kulipa karo ya shule, kununua chakula na kadhalika.

Haya matunda yanaweza kuwa yanauzwa sokoni au dukani. Kuna mkebe wa kupimia kiwango ambacho mnunuzi anaweza taka. Pia, makaratasi nyeupe ya kuwekea ndani baada ya kununua.

Hizi ni mimea zinazopandwa shambani na mkulima. Tunazo aina tofauti ya mboga hapa. Kuna sukuma, mchicha, dania ambayo inatumika jikoni hasaa wakati ambapo tunaeza kuwa tunapika nyama au kuku. Tunayo pia mengine na kadhalika.

Soko hili lina wanawake pamoja na wanaume, wote wakiwa wanunuzi na wengine wafanyi biashara. Kunao wale ambao wamesimama na wale ambao wameketi. Kuna pia vitu tofauti ambavyo vinauzwa ndani ya soko hili.

Magari haya yamesimamishwa katika uwanja. Ndani humu, kuna mti refu, mimea na nyasi ambayo ni la rangi ya kijani kibichi. Kuna watu pia ambao wamesimama kando ya magari yao, wakiwa wanawasiliana.

Pesa ya shilingi elfu moja. Imeonyeshwa pande zote mbili ambazo zimechapishwa. Fedha hii inatumika nchini Kenya miongoni mwa watu kufanya vitu tofauti kama kulipia watoto karo shuleni, kodi ya nyumba na kadhalika.

Hizi ni pesa za Kenya. Ni noti za mia moja. Zilikuwa zinatumika hapo awali kununua chakula, dawa, nguo, kulipa karo na kodi.

Hii ni shilingi elfu moja ni fedha au pesa inayotumika nchini Kenya miongoni mwa watu kufanya vitu tofauti kama; kununua ndwali za shule, manguo, chakula na hata kulipa kodi ya nyumba.

Hapa kuna maduka mawili ya mpesa. Moja linauzwa simu na pia kuna fundi wa simu. Mwanamke mmoja muislamu amesimama hapo na anazungumza na yule aliye ndani. Huku kando pia kuna duka lingine la mpesa na benki.

Hili ni soko la chakula na kuna aina tofauti la mboga na hata matunda ambayo yanauzwa humu ndani. Kuna mchuuzi aliyesimama na yule ambaye amekaa. Tunayo ndizi, mananasi, maembe, machungwa, parachichi.

Katika duka hili, tunalo mpesa na vitu vingine vya aina tofauti ambavyo vinauzwa hapa ndani. Limepakwa kwa nje rangi nyeupe na samawati, pia tusisahau kijani kibichi. Nambari ya mwenye duka imeandikwa hapo juu ili mueze kuwasiliana.

Duka hili safi ni la mpesa. Limepakwa rangi la nyeupe, nyekundu, samawati, kijani kibichi. Kuna vitu vya aina tofauti ambavyo vinauzwa ndani humu. Tunayo soda, maji na ata biskwiti.

Gari hili nyeupe lenye magurudumu nyeusi limesimamishwa ndani ya jumba hili safi. Juu yake kuna mataa ambayo yanawaka kwa foleni na utaratibu. Mbele yake pia tunayo gari nyeusi kwa umbali.

Magari chini ya kumi yamesimamishwa katikati ya uwanja lililo na nyasi lenye rangi kijani kibichi. Nyuma yao kuna mamti ambayo ni refu na zinavutia kwa mno kuangalia.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe, ako mbele au ndani ya duka ambayo inauza maziwa. Anaonekana akibonyeza nambari, kisha baadaye atapata lile ambalo analitaka.

Soko hili kubwa lina watu ambao wameketi na wale wanatembea. Hapa wanawake wanasukwa nywele na kuna mahali tofauti na wasusi ambao wanawasuka hawa wanawake ili waweze kukaa vizuri.

Hii ni kibanda cha mama mboga. Anauza matunda pamoja na mchuuzi. Tunayo nyanya, kitunguu, dhania, pilipili hoho, ndimu, na kadhalika.

Hii ni soko la viatu. Kuna vya aina tofauti. Zimepangwa kwa laini . Watu ambao wako hapa ndani wanaweza kuwa wanunuzi na wafanyabiashara.

Kuna samaki wa aina tofauti hapa wote wakiwa wamechomwa wanauzwa kwa bei nafuu, mfanyabiashara wa hapa ameketi huku kukiwa na yule mnunuzi ambaye anataka kununua, wengine pia wameketi.

Soko hili kubwa ni la matunda, mboga na hata mchuuzi. Kunayo aina tofauti tofauti, kunayo nyanya, mahindi, waru au viazi, ndizi ambazo zimeiva na kuna wale ambao wamekuja kununua na kuuza hapa ndani.

Gari hili ambalo limepakwa rangi nyeupe na nyekundu kwa gurudumu, limesimama chini ya jengo na inaweza kuwa dereva wake ako karibu au ameenda mbali kidogo.

Magari haya yamesimamishwa katika uwanja. Yako mengi na pia kuna watu ambao wanatembea huku wengine wakiwa wamesimama. Nyasi ni la kijani kibichi. Kuna mti ambao umemea refu na pia yanaonekana yakiwa mazuri.

Hili ni soko la mchuuzi au mboga, tunayo waru ambayo yamegawanywa kando. Kuna nyanya zilizoiva na zile ambazo hazijaiva, pia kitunguu iko kwa wingi kati yao.

Katika uwanja huu kuna magari ya aina tofauti ambayo yamepangana kwa foleni, kunayo nyeupe, nyeusi na hata samawati, hii inaweza kuwa ni mahali pakuuza magurudumu haya na pia yana mwenyewe.

Magari haya yamepangana katika uwanja huu. Kuna nyeupe, nyeusi, nyekundu na hata samawati. Mwenye magurudumu haya anaziuza na ukitaka unaweza enda ununue.

Soko hili linauzwa vitu vya aina tofauti. Tunayo begi ya wanadada, manguo ya watoto, watu wakubwa wanawake kwa wanaume. Kunayo magari mawili nyeupe ambayo yamesmamishwa ndani humo, chakula pia inauzwa.

Hili ni duka la maziwa ambalo limepakwa rangi nyeupe na kijani kibichi. Kuna jamaa au mwanamke ambaye anaingia katika duka hili na amebeba begi mkononi. Kando yake kuna pia suruali ambazo zinauzwa.

Hili ni soko au duka la matunda, mchuuzi na mboga. Kuna mananasi yaliyofungwa na kamba. Mahindi pamoja na ovakado yamepangwa kwa utaratibu, kuna watu pia wanaonekana humu ndani.

Soko hili kubwa ni la mchuuzi mamboga na hata matunda. Kuna wanawake ambao wameketi kwenye stuli , wengine wakiwa wamesimama. Kuna pia wauzaji na wale ambao wamekuja kununua hapa ndani.

Pesa ya shilingi elfu moja la Kenya imeshikiliwa mkononi na mkono wa kushoto pia kulia. Chini yake au kwenye meza ulio karibu naye, kunayo shilingi hamsini.

Soko hili kubwa linapatikana humu nchini. Kuna vitu vya aina tofauti ambavyo vinauzwa hapa ndani. Kuna manguo, vyakula kama ndizi, maembe, machungwa, mboga na pia kuna wale ambao wamekuja kununua na wale ambao wanauza. Kunaonekana kulinyesha kwa kuwa matope ni nyingi hapa sokoni na watu wamevaa viatu.

Hili ni soko la mchuuzi mboga na matunda. Vitu vya aina tofauti vinapatikana humu ndani. Kuna ndizi, nyanya, viazi vitamu, vitunguu, mahindi, hoho, wauzaji na wanunuaji wanaonekana wakiwasiliana.

Maviatu vya aina au rangi tofauti vinauzwa humu ndani. Kuna ya wanawake kwa wanaume, watoto kwa wakubwa na mbali na hayo kuna pia manguo vya watu wakubwa ambavyo vinauzwa katika soko hili.